Kuna mwanamke moja amesimama amewezaekushika mikono yake na amevalia aproni ya udhurungi kuna maandishi yanayosema Jubilee health insurance cover bora medical coverage for your inpatient needs ,na alafu ukitaka kuwapata zaidi kuna nambari ya simu imeweza kuwekwa pale.

Hapa ni dukani, dukani humu mna watu wawili wamesimama nje, mmoja wao amevalia shati nyekundu na kabutura nyekundu anaweka mkono wake wa kushoto mfukoni aliyekando yake naye amesimama ameshikilia mfuko wake kutoka nje.

Katika eneo hili kuna magari mawili yameegezwa umbrella imeweza kusimamishwa ambayo ni ya rangi ya samawati kuna jumba ambalo ni la kuuzia manguo na begi za wanawake.

Ni dukani na tunaona kuwa barabara ni ya mchanga. Nje ya duka hili, kuna viazi vinavyoonekana na chupa za soda zikiwa ndani mwake na kuna maandishi yanayosema M-pesa.

Kuna watu watatu, mama na Baba wakimwangalia mtoto wakiwa wanacheka. Mtoto huyu ananyosha kidole kwenye tarakilishi na tuna maandishi inayosema "Funza jamii na CIC Family Made Sure".

Hapa ni sokoni. Mama mmoja ameinama anachagua machungwa. Kuna watu wanapita wakitembea. Wauzaji wamekaa chini. Magunia yanayowekwa matunda na makaratasi pia yaonekana.

Kibao hiki kinaonyesha pikipiki ambayo imeanguka barabani inatoa maelezo zaidi kuhusu motorcycle insurance inasema they have two categories , psv and private comprehensive is between 3%-5%.

Kuna mtu wa kiume ambaye anashika shingo lake na maumivu. Kuna pale Madison general insurance , maandishi ambayo yanaandikwa we understand the importance protecting your loved ones. Buy a personal accident insurance today Kuna pale pameandikwa dial *828# to buy.

Mtu mmoja pale ambaye anafurahia. Kuna nyumba iliyo nzuri na inapendeza sana. Kwenye kibao chao wameandika, House Insurance , Protectedly home for 20 years with single premium .Kuna maelezo zaidi ambayo inasema, we provide our best services .Na pia ukitaka kuwafikia, wameeka nambari yao pale na wakaweza kusema, call us now .

Kuna magari yanaonekana hapa, magari mawili na gari moja tunaona watu wawili wakusimama. Mmoja ameegeza mkono kwenye gari hili na mwanaume mwingine anaeka mafuta kwenye gari hilo.

Watu watatu wanaonekana wakiwa na furaha sana. Watu Hawa ni mama, baba na mtoto na pia tunaona kuna maandishi inayosema health insurance. We will guide you step by step .

Sokoni, na sokoni mna vitu mingi sana vya kuuza. Kuna pilipili hoho ya aina tofauti tofauti, kuna nyanya , karoti, vitunguu aina mbili, vitunguu vya kawaida na vitunguu saumu. Pia kuna ndimu.

Kuna magari yameegezwa hapa, gari hili tunaloliona limeandikwa KDC 889P magurudumu yake mawili yanaonekana, pia jengo la ghorofa laonekana taa zikiwa inawaka.

Mikono hii imebeba nauli. Nauli hizi ni pesa za karatasi za elfu moja ya nchi ya Kenya.

Gari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja huu, katika uwanja huu kuna takataka ya chupa na karatasi inaonekana nyuma ya gari hizi kuna jengo linaloonekana na miti. Gari moja limeweza kuandikwa na maandishi yake yanaonyesha kuwa gari hilo ni la kusaidia watu na mikopo.

Katika sehemu hii kuna mikebe minne. Mikebe yenyewe, mbili imebeba viazi. Moja viazi imejaa pomoni ingine iko nusu. Mikebe mingine miwili, moja ikiwa na rangi ya manjano na ingine nyekundu haina kitu ndani. Pia kuna ndoo. Ndoo zenyewe mbili zimebeba viazi vimejaa hadi pomoni na moja iko nusu.

Kibao hiki kinatuelezea kuhusu bima ya matibabu kwa bei nafuu, inatueleza katika maandishi kuwa afya yako ni utajiri wako na kuna mchoro wa daktari na wagonjwa wakizungumza.

Hii ni duka kuu na kwenye duka hii tuko mahali ambapo kunauzwa vinywaji. Kuna mama mmoja ambaye anapanga vitu hivyo. Amevalia abroni imeandikwa " Daima" na vitu hivi ni kama yoghurt ambayo imeandikwa "Delamere"

Hapa ni sokoni kama tunavyojua sokoni mna vitu vingi sana vya kuuza, katika sehemu hii tunaona kuna nyanya, kuna karoti, kuna vitunguu, vitunguu vya kawaida na vitungu saumu, kuna ndimu, kuna pili pili hoho aina tofauti tofauti.

Hapa ni sokoni, kuna watu wengi wanaonekana pale na pia kuna magunia mengi yanayoonekana hapa na chini kuna kabeji nyingi zinazoonekana hapo. Kuna karatasi zimeweza kuanikwa pale na pia kuna chupa pale za Coca Cola.

Tunaona jinsia pesa zinavyonunuliwa na kuuzwa kulingana na nchi inayotoka ,tuna nchi ya USA , in USD currency inanunuliwa kwa shilingi mia moja thelatini na nane na tunauza kwa shilingi mia moja arubaine na nne.

Magari mengi yameegeshwa kwenye uwanja huo, nyasi inaonekana ikiwa ya kijani kuna watu wamekaa kwenye nyasi na wengine wamesimama kando ya magari haya kuna miti.

Kuna bendera ya nchi mbali mbali inayoonekana. Kuna bendera ya Kenya, Tanzania na kadhalika. Kuna maandishi imeandikwa inayosema kuwa Meifare insurance, new block alert .

Hii ni kioski ya kuuza maziwa. Kuna maandishi yanayosema Astina milk na anauza maziwa bora na maziwa lala. Kwenye kioski hiki kuna jiko mlangoni na sufuria juu ya jiko hilo.

Mkunga moja wa ndizi umewekelewa ndani ya ndoo na mwingine imewekelewa juu ya kibuyu kuna gunia kando ya ndizi hizo , kuna vitunguu za matawi na viazi vitamu.

Hapa ni jumba la mabati. Katika jumba hili kuna ndizi. Kuna mandizi yaliyoiva na mandizi yaliyo mabichi. Tunaona kuna kisu, kuna nyanya, kuna pilipili hoho na kuna ndimu.

Watu wako sokoni. Watu wanauza nguo mbalimbali. Kuna watu ambao wanachagua nguo hizo na kuna wale ambao wanaziuza. Kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama akitazama jinsi watu wanauza.

Katika barabara hii kuna gari moja. Gari lenyewe ni nyeupe kwa rangi. Lina maneno yanayosema KDH 990 J. Kando ya barabara hili, kuna miti mingi sanana posti ya stima.

Karatasi hii inatueleza kuhusu National Transport and Safety Authority. Invoice paid . Kuna Invoice na tarehe inayohitajika halafu yanaelekea two, customer's ID inahitaji jina lake, anwani yake na registration number

Huyu kwenye ubao hiki anatabasamu na kuna maandishi yanayosema, 'Jubilee Health Insurance, Introducing Cover Bora Medical Cover, Affordable Hospitalization Cover for as low as 500 shillings per month, Live Free .

Hapa ni dukani. Kuna viatu vinaonekana, kuna vitenge vya aina mbalimbali na rangi mbalimbali. Kuna vitenge vinaonekana kuwa rangi nyekundu, zingine zinaonekana kuwa ya kijani kibichi. Kuna yenye inaonekana kuwa nyeusi.

Hapa kuna duka. Duka lenyewe limefunguliwa. Tunaona kuna barabara ya lami. Duka hili limeandikwa m-pesa na ndani kunaonekana vitu vya aina mbali mbali vya kuuzwa.

Hili ni Duka. Duka lenyewe limefunguliwa. Kwenye mlango wake, kumeandikwa " Bamba hapa Mpesa" na kuna makaratasi yameegezwa . Nje ya mlango huu kuna besheni mbili na gunia na kigoda

Hili ni duka , duka lenyewe nila kuuza maji na maziwa katika kibao chao wameandika JSP milk, milk and milk productions ice cream packaged drinking water katika kibao chao kingine wanasema kuwa ukitaka maji hayo unaletewa bure bila pesa yoyote.

Hapa ni dukani . Kwenye kibao juu ya duka hili , kumechorwa ng'ombe . Kuna maandishi inayosema Kieni Daiy Products LTD . Mzee mmoja amesimama ,na mlango wa jengo hili limefunguliwa .

Kuna magari mengi na tofautitofauti kwenye uwanja huu magari haya kuna mojayapo imeandikwa izuzu tunaona kuna nyasi ambayo imekatwa kuna majani na miti inayoonekana.

Katika sehemu hii maduka ni tofauti tofauti duka moja lina kibao kimeandikwa MPESA na Agent Number, Equity Agent . Katika duka lingine limeandikwa bei nafuu na fundi wa simu. Kuna mama mmoja ambaye amevalia buibui na amebeba begi lake kwenye bega.

Watu hawa wanatabasamu, ni familia. Kuna wale wanakula ambao ni watoto alafu mama amesimama na mkononi mwake ameshika kombe kisha kuna maelezo yanayosema ikinge familia yako with CIC family medicine .

Hapa ni dukani na dukani humu kuna maandishi na michoro mbalimbali, mfano wa michoro tunaona kuna n'gombe, kuna mayai, kuna mikate na kuna maandishi inayosema roya star inn .

Nyumba hii inaonekana ikiwa ni nzuri sana kisha kuna maelezo inayosema Anziano Insurance Agency domestic home insurance .wanasimamia moto, wizi kielektroniki, simu na kadhalika .

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa na maumivu sana, amevalia jezi ya mazoezi nywele yake Yaonekana kuwa mingi Sana na kando ya kipawa hicho kimeandikwa #we do all alot better personal accident insurance for accepting our priority .

Tunapata maelezo zaidi kutoka kijikaratasi hiki kimeandikwa kenya ports authority revenue receipt african cotton industries mahali ilikotoka ni Mombasa Kenya inamwandikia dear customer thankyou for initiating payment for invoices .

Pesa hizi ziko mezani. Ni pesa za kiwango tofauti tofauti. Kuna pesa za shilingi elfu moja, zikiwa mingi hapo mezani. Zingine ni za shilingi mia mbili, mia tano. Mia tano zimegawanyishwa mara nne, zikiwa zimeshikana.

Mikono hii imeshika noti ya shilingi elfu moja na kwenye noti hii imeweza kuandikwa Kenya na mezani kuna noti ya shilingi hamsini na meza hiyo ni ya rangi hudhurungi.

Kwenye kibao hiki tunaona mwanamume, mwanamke wakiwa wamembeba mtoto kisha kuna maelezo inayosema bima ya maisha ili kuweza kulinda sikus zako za usoni. Inatoa term life insurance, endowment policy, all life insurance, group life insurance na ukitaka kuwapata zaidi kuna nambari yao ya simu.

Magari mapya yanabebwa barabarani, hii ni barabara ya lami. Kando ya barabara hii tunaona kuna chuma ilio na taa ya kuona, pia kuna miti inayoonekana.

Pikipiki mbili zaonekana katika barabara hii, pikipiki zenyewe zina waendeshaji, moja kuna abiria ambaye amekaa amebeba begi begani mwake kuna ukuta unaoonekana na kwenye kibao hiki tunaona kuna maandishi inayosema bima rahisi.

Gari hili limeegezwa, magurudumu yake yanaonekana matatu. Gari lenyewe ni la rangi nyeupe. Taa zake za nyuma zimewaka, na katika eneo hili kuna jengo la ghorofa na miti.

Mwanamke huyu, ni mwanamke mjamzito. Amesimama akishika tumbo lake na anatabasamu. Kwenye kibao hiki, tumeandikiwa, Jubilee health insurance, cover bora, quality hospital cover, meets affordability .

Kibao hiki kinaeleza saidi kuhusu afya inasema health insurance na ina husika katika insurance protection, insurance policy, benefit, aid and healthcare na ukitaka kuwa pata saidi wameweza kukupatia anwani yao na nambari yao ya simu.

Hapa ni dukani. Dukani humu mlango wake umefunguliwa. Mlango huu, umeandikwa jina Mpesa na kwenye duka hili kuna ndoo ya kutupa takataka na ndani ya duka hilo, kuna chupa za maji ya kunywa.

Matunda mbali mbali yanalwa kwa ajili ya lishe bora mwilini matunda mbali mbali yanaonekana kama vile avocado machungwa, tikiti, maembe karatasi ya kuwekea matunda haya.

Hapa ni sokoni na Kuna vitu kadha wa kadha. Kuna ndoo ya manjano iliyo na maji , Kuna kreti, Kuna nyanya zililzo pimwa kwa kiwango Fulani , Kuna mapera Kuna ndimu kuna viazi vitamu na Kuna karoti.

Kopo simpe simple tools for your business ni kampuni inayoitajika kuweka your username ,namba yako ya siri na ukitaka kukumbukwa una weka mraba wa remember me ,kuna mraba wa kuonyesha kuwa wewe sio roboti ukiponyeza pale inakuleta kwa log in after umelog in unaingizwa pale kwa kampuni lao na kama umesahjau hayo maelezo yako unafinya kwa forgot password .

Kuna karatasi ya Kenya Revenue Authority .Hii ni karatasi, ambayo ina maandishi katika rangi nyeupe na nyeusi. Karatasi hii iko na maandishi kama vile, exercise License , maandishi ambayo unahitaji kujaza kama, date of issue inahitajika, date of expiry , exercise license na mengine mengi.

Hapa ni sokoni ,kuna watu wanatembea. Sokoni kuna vitu vingi sana, kama vile ndizi, kuna nyanya, kuna viazi vitamu, kuna karoti, kabeji, maembe. Na kadhalika.

Hapa ni sokoni, kuna watu aina mbalimbali. Kuna yule mwuuzaji anauza long'i, long'i moja ii mapegani mwake. Kuna mama ambaye amevalia nguo ya rangi nyeupe anachagua nguo. Kuna mzee ambaye amevalia shati nyekundu amesimama.

Kibao hiki kimeandikwa mayfair insurance new blog alert comprehensive guide to chosing the right insurance policy in Kenya inapatikana nchini Kenya, Uganda, Tanzania na ukitaka kuwapata zaidi wameweza kuweka nambari yao.

Daktari wa kike anaonekana ameshika kitabu mkononi na kwenye kibao chao , tunaona maandishi inayosema , cover bora medical insurance na inaonyesha benefits to get, check ups ,doctors fee ,na ukitaka maelezo zaidi unaweza wapata kwenye namba zao za simu ambazo zimeandikwa pale.

Haya ni mandizi yameekelewa juu ya gunia. Kuna mandizi yaliyoiva zaidi, yaliyoiva kwa kiwango cha kawaida na yasiyoiva. Yaliyoiva ni ya rangi ya manjano na yale yasioiva zaidi ni ya rangi ya kijani.

Sokoni mzee mmoja amekaa chini. Mzee huyu amevalia kofia mkononi mwake kuna saa na ameshika tama kando yake kuna mzee ambaye amesimama kwenye soko hili kuna vitu vingi vya kuuza.

Trei hizi kuna zile ambazo ziko na mayai an zingine hazina mayai. Ni za rangi tofauti tofauti kuna kijani, manjano, nyekundu, samawati. Kwenye rafu pia kuna trei zile ziko na mayai na zisizo na mayai. Kuna Sahani iliyo juu ya trei na karatasi Shashi.

Duka la kuuza maziwa, mwanamme mmoja anamwaga maziwa kwenye kikombe. Amevaa shati nyeupe iliyoandikwa CBA kuna kibao kibao kimoja kinasema, nunua maziwa fresh hapa.

Kioo na pia magari yanaonekana kupitia kwenye kioo hicho, kuna maandishi yameandikwa let's go and insure motor insurance, fast, simple, reliable, and affordable .

Hii ni mikono miwili imeshika simu na kwenye simu hii, inaonyesha maandishi inayosema, send money ama tuma pesa, toa pesa, mshwari ,lipa na mpesa .

Sokoni, kuna mboga, kuna hema inaonekana, kuna watu. Mmoja akiwa anamuuzia mwingine, anampa mboga. Gari za onekana na kuna kibao kimeweza kuandikwa Airtel.

Kuna ukuta unaoonekana na mkono umebeba simu, simu yenyewe ina maandishi kama yafuatayo MPESA, na kwenye kitengo cha MPESA kunaeza kuandikwa show balance na kwenye show balance kuna mambo mengi yanayoonekana kama send money , withdraw cash na mengineo.

Mkono ambao umeshika noti za pesa, noti hizi ni za nauli ya shilingi mbali mbali. Tunaona Kuna noti ya shilingi elfu moja, na pia kuna ya mia moja, na pia tunaona Kuna kucha ya kidole.

Hapa ni sokoni, sokoni humu mvua imenyesha, maji inaelea na matope inaonekana, watu wanatembea humu sokoni kama wamevalia buti, wengine wanatembea wakiwa wamejifunika umbrella .

Tunaona kuna barabara kuna magari kama vile tuktuk na kando ya barabara, kuna maduka ambayo kuna moja imeandikwa Mpesa kuna watu wanoonekana na matunda aina mbalimbali yaonekana.

Magari mengi hapo, kuna mmoja amesimama mbele ya gari ya rangi ya samawati, kuna mwigine amevalia tishati ya rangi nyeupe amesimama nyuma pale kwa gari, mna miti aina kadhaa na pia kuna nyasi inayoonekana.

Watu wamefurika katika eneo hili lina watu tofauti tofauti, kuna wazungu na kuna waafrika, tunaona kuna magari tofauti tofauti na ya rangi tofauti tofauti, kuna magari nyekundu na nyeupe.

Katika majengo haya, kuna nyumba tatu zinazoonekana. Milango miwili imefunguliwa na mlango mmoja umefungwa. Kwenye lango moja, kuna mtu amesimama kwenye mlango na kwenye Duka hili kuna Duka moja limeandikwa " Amani General shop " ingine ni " Dairy Bar milk ".

Nyumba hii ni ya kuuza mapambo, kuna mapambo ya shingoni ambavyo ni vipuli kuna begi za wanawake, jengo hili limeshikiliwa na miti na mbao na kamba zinazoshikilia begi hizo.

Hapa tunaona kuna barabara na kwenye barabara hiyo mbele ya duka pameekwa pikipiki. Duka hiyo kunaonekana kuna chupa za maji na mlangoni kumeandikwa MPESA na kando la duka hilo la MPESA kuna mlango ambao kumefunguliwa.

Mkono huu umeshika simu. Simu yenyewe imefunguliwa na yuko mahali pameandikwa mpesa show balance . Kuna maelezo inayosema send money, withdraw money, buy airtime na kadhalika.

Hapa ni sokoni, sokoni mna watu, watu wanaotembea. Kuna wale wanauza wamekaa chini na wanunuzi pia. Kuna ndoo inayoonekana, kuna nyanya, kuna vitunguu na nanasi.

Hapa ni sokoni. Watu wamejaa sana. wengine wanatembea. Kuna wenye wamebeba mtoto. Wengine wanasimama kunua. Kuna mama mmoja amesimama ,anauziwa maya, machungwa. Kuna miwa zinauzwa, na nguo zinauzwa pia.

Tunaona kuna gari iliyoegezwa hapa. Gari hii kuna magurudumu yake mawili yanaonekana, imeegezwa kwenye nyasi. Nyasi yenyewe ni ya kijani. Miti mirefu inaonekana na kuna mtu pale nyuma kwa gari amevalia kofia

Mti imesimamishwa ili kushikilia matunda. Kibuyu cha maji pia kinashikilia matunda. Matunda ni kama: machungwa, maembe, tikiti maji, ndizi zilizoiva na zisizoiva, nanasi.

Katika uwanja huu kuna magari aina tofauti tofauti na watu pia wa kike na wa kiume. Kuna mwanamke mmoja amekaa chini kwenye nyasi. Wengine wamesimama na wengine wameegemea kwenye gari.

Hapa ni sokoni, sokoni humu mna mbao kadhaa na kuna watu. Mmoja wa hawa watu ameweza kushika ameekeza mkono kwenye mbao. Mabati inaonekana iliyochakaa na kuna viatu za wanawake ambazo zimeekwa ili kuonekana Kwa ajili ya mauzaji.

Tunaona picha ya mwanamume mmoja anayetabasamu amevalia tai na mkononi mwake amevalia saa. Na kuna maandishi yanayosema may fare contractors from bluonprint to reality

Kibao hiki kinatueleza kuhusu AAR Insurance Brings Healthcare to your Doorstep. You can now order for your prescribed medication from the comfort of your home via Check Ups and My Dawa and have them delivered to your Doosteps . Kupata maelezo zaidi, wameweza kupeana namba yao.

Karatasi hii imeandikwa 'KRA Tax Payment Cash Deposit' (KCD) JKIA 'Kenyan Shillings', 'Tax Detail', kuna 'KRA Pay Slip', 'Tax Payout', 'Tax Payer Pin'

Miti inaonekana kwa wingi ikiwa rangi ya kijani ,magari mengi yanaonekana pale , kuna nyasi na pia watu wamesimama mbalimbali kuna hema nyeupe inayoonekana kwa umbali.

Vipuli vinaonekana vikiwa vingi na vimeweza kuonyeshwa kwa minajili ya kuuzwa, kuna vipuli vya shingo kuna vile vya mkono na kuna ile ambayo inaweza kuundwa katika bendera ya Kenya. Kuna mabati na karatasi , karatasi hizi ni za samawati na nyekundu na kuna karatasi ya kigunia.

Viatu za aina mingi zinaonekana katika sehemu hii. Kuna viatu za kucheza mpira, kuna viatu za kutembelea kawaida. Kwenye sehemu hii, kuna ndoo mbili. Ndoo moja ni nyekundu na viatu ziko ndani, ndoo nyingine ni nyeupe.

Hapa ni sokoni. Sokoni humu kuna matunda aina mbali mbali. Ndizi zilizoiva na zisizoiva, tikiti maji, machungwa, maembe, nanasi na kuna wanunuzi na wanaouza.

Hapa ni barabarani kuna mtu mmoja amekaa chini na mwingine amesimama na baisikeli, mbele yake kuna duka ambalo limeandikwa Mpesa na soda pia zaonekana.

Kuna watu wawili ambao wanasalimiana. Mmoja akiwa amevalia suti ya samawati. Aliye na suti, ameinua kifunguo ya gari kwenye mkono wake wa kushoto. Kando yao kuna gari nyeupe.

Mwanamke huyu ameinama anachangua viazi vitamu yuko sokoni na amevalia buibui ,wanawake wengine wamesimama na wengine wamekaa chini, kuna nyanya kuna mahindi kuna vitunguu kuna ndizi kuna magunia.

Hapa kuna watu mbalimbali wanaonekana na kuna maandisi kama vile My money , cash sixty eight thousand eight hundred . Kuna pale maelezo ya pay na airtime pia kuna mpesa statements na see all . M-pesa statements ina majina kadha wa kadha na pesa ambazo zimeweza kuingia na kutoka.